Hili ni dawati la shule lililotengenezwa kwa mbao na chuma. Inaonekana kuchakaa kidogo hasa sehemu ya mbele ambayo imeharibika na kung'ooka rangi. Dawati hili lina kifiniko ya kuinua ambayo husaidia wanafunzi kuweka vitabu na vifaa vyao ndani.

Tunaliona jengo lenye orofa mbili lenye milango na madirisha ya mbao na viungo. Kuna mabendera ambayo haikuinuliwa ikiwa katikati ya njia ya mawe. Njia ya kupita imezungumzwa na ua uliopandwa vizuri kwa rangi ya kijani na manjano. Pembeni ya kushoto kuna pipa jekundu ya takataka.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamepanda baiskeli moja ya watu wawili. Wamevaa mavazi ya mchezo ya kuendesha baiskeli yenye neno KENYA. Wote wawili wamevaa kopfiayenye nguvu za usalama na glovu na wakionekana kuwa katika harakati ya mazoezinau mashindano.

Huyu ni mwanamichezo mwanamke, anaye onekana ameketi kwenye benchi la kunyanyua vyuma vizito. Akiwa tayari kufanya mazoezi au mashindano. Amevaa sare nyekundu yenye nembo ya inchi ya Kenya, ikionyesha kuwa ni mchezaji wa timu ya kitaifa. Anaonekana kuwa na ari, na pia na nguvu ya kujiamini.

Tunamuona mwanamichezo mwanadada aliyeketi ndani ya mtumbwi maalum ya mashindano ya makasia. Anaonekana kuwa na ulemavu na kiti cha magurudumu kiko pembeni kwenye mtumbwi huu. Amepiga makasia akiwa amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa jina Kenya.

Huu ni ubao mweupe wa darasani. Juu ya ubao kuna tarehe iliyoandikwa jumatatu tarehe ushirini na nne mwezi wa Februari mwaka wa elfu mbili na kumi na tano. Chini yake kuna swali lililoandikwa kwa maandishi Samueli alijibu vipi alipoitwa na Mungu.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa kuna hafla kubwa ambayo inaendelea. Watu wamevaa mavazi mekundu ya sare. Wengine wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mmoja wao amepeperusha bendera ya Kenya na wapo kwenye uwanja mkubwa wenye watu wengi.

Hawa ni wakiambiaji wakiwa uwanjani, mmoja ambaye ni mwanadada amevalia sare rasmi ya wakimbiaji wa nchini ya Kenya. Mmoja ni mwanaume aliyemshikilia kwa kamba kadogo, ambaye anamsaidia na kumuelekeza ambapo anakimbia. Huenda ikawa mkimbiaji huo haoni au yeye ni kipofu.

Mlango huu wa mbao lenye rangi la kahawa lina sura ya nane za mstatili zilizo imara. Juu ya mlango pia kuna lebo inayosema form 1 R inaashiria kuwa ni mlango wa kidato cha kwanza R.

Hili ni darasa ambalo limepangwa vyema. Kuna viti vya wanafunzi ambavyo vimeegezwa hapo zote. Madirisha pia yamefunguliwa na curtain kusongeshwa. Mwishoni mwa darasa, naziona kompyuta tatu ambazo zimeegeshwa mwishoni huko.

Hili ni kundi la watu wanao onekana wamevalia rangi nyekundu na nyeusi. Wawili wao wako katika kiti cha magurudumu ila wengine wanatembea kwa mfululizo wakiinua mkono kwenye umati. Wanaishikilia bendera ya nchi ya Kenya.

Huu ni mlango wa chumba cha maabara cha somo la kemia na somo la biyolojia, ambapo wanafunzi huenda kujifunza masomo ya kisayansi yanayohusiana na kemia na biyolojia, alama hizo za karatasi zimetambua maabara hizo mbili kwenye mlango huo wa mbao.

Mwanariadha mmoja anaonekana akiwa amepiga magoti kando ya mwanariadha mwenzake aliyelala chini baada ya mbio. Mwanariadha aliyeanguka anonekana kuvaa miwani nyeusi na kufunika macho yake, inaashiria kuwa huenda ni mlemavu wa kuona na pia hii ni mandhari ya uwanjani baada ya mashindano makuu.

Mwanariadha huyu wa Kenya ameonyesha mafanikio makubwa baada ya kufuzu kushiriki olimpiki za Paris mwaka wa elfu mbili ishirini na nne, ana tabasamu la furaha akishika bango linaloonyesha kufuzu kwake, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, jambo linaloonyesha kuwa ni mwanariadha mwenye ulemavu.

Hii ni bango la kanuni za shule, ina maelekezo yafuatayo. Ya kwanza ni kuwa, katika shule hiyo wanazingatia mazingira, wanafanya kazi pamoja, wanaheshimiana, wanafuata ndoto zao, wanashindana kwa afya na wanafuata maagizo na wanatii walimu wao, pia wanaheshimu muda na pia wao ni familia moja.

Tunayaona madawati ya shule yaliyopangwa ndani ya darasa ,madawati haya ni ya mbao na ya chuma baadhi yakiwa ya zamani au yamechakaa kidogo ,viti vimeunganishwa moja kwa moja na madawati hayo.

Hii ni nguzo ya bendera inayowekwa katika bustani au eneo lenye mti na mimea. Nguzo hii imewekwa katikati ya mduara wa matofali na imezungukwa na mimea ya kijani. Hapo nyuma kuna chombo kikubwa cha kuhifadhi maji na alama ndogo yenye maandishi fire assembly point ambayo inaashiria ni eneo la kukusanyika kwa watu wakati wa dharura la moto.

Tunamwona Wesley Kimeli Sang ni mkenya anayeshiriki mchezo wa Para-athletics anashindana katika mbio za mita elfu moja mia tano katika kundi la T nne sita. Ana ulemavu wa mkono wa kulia na pia yeye alizaliwa tarehe moja machi mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne.

Tunauona mlango wenye rangi nyekundu ambao umeandikwa hapo na jina la mwalimu wa darasa hiko cha gredi moja cha, mwalimu Agnes anawakaribisha katika darasa hilo.

Mchezo wa mpira unaendelea katika uwanja huu, ambao wachezaji wanaonekana kuwa ni walemavu, katika magongo yao. Mmoja anaonekana anaupiga mpira kwa nguvu zaidi, ambao wengine wanajaribu kukimbia kuyafuata ili wachukue.

Hili ni kurasa la karatasi la mtihani wa somo la dini, tunaona kuwa maswali ambayo yanaulizwa hapo ni maswali ya dini kwa sababu, mwanafunzi ameambiwa akauchore Biblia na pia kuna maswali mengine yanahusiana na mambo ya Biblia.

Kompyuta mbili zipo mezani zenye chapa ya DELL. Kila kompyuta ina kibodi na kipanya chake. Karatasi na vitabu vimewekwa mbele ya kompyuta hizo na pia kando ya kompyuta hizo. Ukutani nyuma kuna alama za rangi zilizofutika.

Jengo kubwa la kisasa linaonekana lenye paa jekundu na madirisha mengi yenye rangi ya kijani. Jengo linaonekana kuwa katika mazingira yenye uwanja mzuri wa majani mbele yake chini ya anga safi na yenye mawingu machache. Inaweza kuwa ni shule, chuo au kituo kingine cha huduma.

Kuna rula ndefu ya mbao kwenye ukuta wa rangi ya kijani. Rula hiyo ina alama ya vipimbo na mpembe. Ukuta mwingine una vigae vya rangi ya kahawa na soketi ya umeme. Sakafu pia inaonekana kuwa safi na imepangwa kwa vigae.

Asiya Sururu anaonekana akiwa katika mazoezi ya mto kwenye mto Oise. Anaonekana akiwa na furaha na kufanya ishara ya amani kwa kidole chake cha mkono. Anavaa mavazi ya mchezo na amekaa kwenye mashua ya kuogelea mtoni.

Jengo hili lenye paa la rangi nyekundu lina mlango mweusi katikati na dirisha la rangi la kijani kushoto. Jengo lenyewe limezungukwa na majani na pia kuna bomba la maji liko upande wa kulia. Twaona pia anga ni wazi na la rangi la samawati.

Uwanja wa michezo wa watoto unao ndani ya mzaingira ya bustani, kuna zulia la miti lenye majani mekundu na mchanganyiko wa miti ya kijani. Kando kuna kuta za jiwe zenye ngome za waya juu, labda kwa usalama wa watoto hao.

Mchezaji mwanamke ambaye ni mlemavu katika mguu wake wa kushoto anaonekana akiucheza mpira katika uwanja. Mwishoni mwa uwanja tunaona kuna viti ambavyo havina watu au mashabiki katika uwanja huo.

Tunakiona kitabu ambayo ni toleo cha tatu ni sehemu ya mfululizo wa vitabu vya afya, usalama na tabia njema kwa watoto. Jalada lina picha za watoto wakiwa wanatabasamu na pia wanashiriki katika shughuli. Kitabu hiki kiko juu ya meza ya mbao na miguu ya mtu inaonekana chini yake.

Unazo ziona ni kompyuta zilizo kwenye meza ndani ya chumba cha mafunzo au ofisi. Kila kompyuta ina skrini, kibodi, na kipanya. Meza zimepangwa kwa mfululizo upande mmoja wa chumba hicho. Kuta zina mabaka, ya maji, na ukavu juu.

Kitabu hiki ni cha somo la sayansi ya kompyuta kwa wanafunzi wa darasa la saba. Kifuniko chake kiko katika rangi ya samawati ya anga, na inaonyesha mkono uliofunikwa na glovu ya rangi ya samawati, ulioshikilia chipu ya kompyuta. Sehemu ya chini ina nembo ya Longhorn Publishers Limited.

Hiki ni kiti cha chumba cha darasa chenye meza ya kuandikia upande moja. Kiti hicho kimeundwa kwa mbao na miguu ya chuma ya rangi nyeusi, sakafu yenyewe ni ya rangi ya hudhurungi nyepesi, kuna viti vingine vya aina hiyo chumba kimoja.

Kitabu hiki ni la somo la maadili ,kinaelezea hadithi ya mtu anaitwa Mr Nobody na umuhimu wa kuwa na adabu, pia kuna sehemu inayoelezea tabia ya kuwa heshima wakati wa chakula ,picha zinaonyesha watu wakila pamoja kwa heshima na adabu.

Unayoiona ni sehemu ya ukumbi wa mkutano au semina, kuna meza ndefu na viti vya plastiki vimepangwa kwa mstari. Ukumbi una sakafu ya tiles na ukuta wa rangi ya njano. Hakuna watu walioko ndani ya ukumbi huu kwa sasa .Pia kuna sanduku jekundu la vifaa vya kuzima moto lililowekwa ukutani.

Mwanariadha huyu mwenye ulemavu anaonekana kwenye kiti chake cha magurudumu ya michezo akiwa katika mstari wa kwanza kwenye uwanja wa mbio wa mviringo, anaonekana kuwa amejitolea na mwenye nguvu tayari kwa mbio au mazoezi kutumia kiti chake cha magurudumu.

Hili ni chuma la bendera lenye rangi nyeupe. Lina kamba ambayo inasaidia kuvuruta bendera kutoka chini kwenda juu. Chuma lenyewe halina bendera kwa sasa. Nyuma yake kuna miti ambayo imemea na ni refu karibu kufikia bendera yenyewe.

Linaloonekana ni jengo la kisasa lenye ghorofa mbili. Jengo lina mlango wa mbao na dirisha yenye miundo ya chuma kwa rangi ya kijani. Sehemu ya mbele ya jengo hili limepambwa na mimea ya kijani ambayo inaonyesha mistari kwa bustani.

Tunaona viti na madaftari yakiwa darasani. Juu yakiti kimoja yenye rangi nyeupe, tunaona kuna kitabu ambao umewekwa juu yake. Ukutani pia pembeni tunaona kuna ubao wenye rangi nyekundu.

Tunamuona mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa ni kiwete. Mtu huyu amepanda baiskeli ya mbio ya rangi ya manjano, na pia amevalia mavazi ya mchezo ya mbio, kofia ya mpira na miwani ya jua. Yuko barabarani na nyuma yake kuna mti na maua ya rangi ya njano. Inaonekana kuwa anaendesha baiskeli hiyo kwa kasi au anajiandaa kwenye mbio.